Mashamba ya mbolea za maji au hydroponic farming yanayoonyeshwa kutumia mifumo ya mabomba ya plastiki ambapo majani yanakua bila kutumia udongo.

Kuna mimea ya mboga inayotengenezwa kwa mfumo wa hydroponic katika shamba la nyuni . Mimea hii inaendelea kukua kwa kutumia mfumo wa unyevu na virutubisho wa maji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakua bila kutumia udongo bali kwa maji yaliyobeba virutubisho. Mimea imefungwa kwenye madhine maalum yakuotesha ambako mizizi inatazama na kunyonya virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji.

Mfumo wa kilimo kwa kutumia mbinu za hidroponiki ambapo mianzi inayostahimili maji inaonyesha ikilindwa na mmea wa mboga. Mfumo huu unatumia bomba au nyayo za plastiki zinazoweka majani na mizizi ya mimea bila udongo.

Mfumo wa kilimo kwa njia ya hydroponiki ukionyesha muundo wa plastiki iliyojengwa kwa kutumia mabomba na valvu ya maji na mimea inakua ndani ya mfumo huu bila udongo ikitegemea maji yenye virutubisho kwa ukuaji bora.

Mwanamke akiendesha kilimo cha haidroponiki, ambapo anatunza mimea kwa kutumia mfumo wa maji usio na udongo. Amevalia mavazi ya kawaida na anaangalia kwa makini mimea inayokua kwenye mapandikizi ya maji yaliyotengewa sehemu maalum ya kilimo.

Shamba la hydroponic , ambalo ni njia ya kilimo isiyotumia udongo. Mazao yamepandikizwa kwenye mashine ya maalumu za plastiki na yanakuwa kwa kutumia maji yenye virutubisho vya muhimu kwa mmea.

Ufugaji wa mimea kwa njia ya hydroponic ambapo mimea inakua bila udongo bali kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mimea ina mizizi inayoingizwa kwenye mashimo ndani ya mabomba au vifungashio vinavyojaza maji na virutubisho muhimu kwa ukuaji wa mimea.

Mashamba ya maua au mboga yanayokuzwa kwa mbinu ya kilimo cha haidroponiki. Mimea inaonyesha kuwa imepandwa kwenye mazingira ya ndani au ndani ya mbandazi bila kutumia udongo.

Shamba la haidroponiki ambapo mimea inakua kwa kutumia mfumo wa maji na mbolea bila udongo. Kuna mimea tofauti iliyopandwa kwenye kibanda cha mbao, na kando yake kuna mfumo wa mabomba yanayotoa maji na virutubisho kwa mimea.

Mboga zinazolimwa kwa njia ya hydroponic , ikiwa ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo, wala kutumia maji mingi kwa pamoja. Mboga hizi zimepandwa kwenye mtabaa wa polidhini, ambao mizizi zake zinapata virutubisho moja kwa moja kutoka kwa maji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaotumia bakuli za plastiki na bomba za maji zisizo na mchanga. Kwenye mfumo huu mimea inaota kwa kutumia maji yaliyo na virutubisho maalum.

Shamba la mazao kwa njia ya haidroponiki ambapo mbegu za majani zimepandwa kwenye vifaa maalum vya kisasa. Vifaa hivi ni vya plastili na vinatumika kama bustani ya kisasa.

Mfumo mpya wa hydroponiki, ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali kwa kutumia maji yaliyorutubishwa. Hii inaonyesha sehemu ya ndani ya mfumo huo, ambapo mizizi ya mimea iko wazi na kuna sehemu za kuhifadhi maji na virutubisho ,vinavyopeleka kwa mpangilio wa mimea.

Bustani ya haidroponiki, ambapo mimea inakuzwa kwa kutumia mfumo wa maji, usio na udongo. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na iliyowekwa kwenye vifurushi vya plastiki vinavyosemekana vina mfumo wa maji na virutubisho.

Mashamba ya mboga yanayofanywa kwa njia ya haidroponiki. Mali zao haya yanapandwa kwa kutumia mifumo wa kisasa inayotumia maji na virutobisho kwa kuuwa na kushawishi wa jua. Mfumo huu wa kilimo hutoa mazingira bora kwa mimea.

Shamba la kilimo cha haidroponiki ambapo miche ya mboga kama lettuce inakuzwa kwa kutumia mfumo wa maji wenye virutubisho. Miche ipo katika mabomba maalum ya plastiki yaliyojumuisha majani makubwa yanayoonekana yakikua kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba au kivuli cha makazi.

Mboga za majini, ama hydroponic farming ambapo zimekuzwa bila kutumia udongo, bali kwa kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu kwa mmea. Mimea inaonyesha ikikua kwenye chombo cha plastiki kilichozingirwa na maji na virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo mbali kwa kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu. Mfumo huu una matairi ya plastiki yenye vijiti vidogo ambapo mimea zinazotegemea maji huwekwa.

Kilimo cha haidroponiki ambapo maua yanakulia kwenye bomba kubwa la plastiki linaloimarishwa na muundo wa mbao. Mimea ya mboga au maua imewekwa kwenye mashimo ya mabomba hizo na kuna bomba linalotiririka maji yenye virutubisho.

Mimea midogo inayokuzwa kwa njia ya kilimo cha hydroponiki, ambayo ni njia ya kilimo bila matumizi ya udongo. Mimea hii imepandwa kwenye mifumo ya maji au vifaa vya kisasa vinavyowezesha mbegu kupata virutubisho.

Mbinu ya kilimo inayoitwa ufugaji wa maji ama haidroponiki ambapo inahusisha ukuaji wa mboga hasa majani kama saladi bila kutumia udongo bali kwa kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki unaonyesha mimea midogo inayokua na mashine za plastiki zilizoandaliwa kwa mstari . Mimea hii inaonekana ni ya miti shamba au mboga.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mboga zimepangwa kwenye tanki la maji badala ya udongo. Mimea hii inastawi kwa kutumia mfumo wa maji wenye virutubisho muhimu. Ina vibanda vya plastiki vinavyosaidia mimea kukua vizuri bila kutumia udongo.

Shamba kubwa la kilimo cha viwandani, ambapo mimea imepandwa kwa mpangilio wa mpira, na kwa ufanisi mkubwa. Kilimo cha viwandani ni mfumo wa uzalishaji wa chakula, kwa wingi unaotumia teknolojia, mbolea za kisasa na mashine za kisasa.

Wafanyakazi wakiwa kazini kwenye shamba la maua kwa njia ya kilimo cha viwandani. Wamevalia mavazi ya kazini na wanashughulikia maua kwa makini. Jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa za uzalishaji wa mazao makubwa kwa wingi.

Shamba kubwa la kuku wa nyama au kuku wa kiwanda wakiwa wamepangiliwa kwa mpangilio mzuri na wanapata chakula kupitia mfumo wa kiotomatiki unaoendeshwa na mashine. Mazingira ya kiwanda haya ni rasmi na yaliyopangwa vizuri ili kufanikisha uzalishaji mkubwa.

Ng'ombe wakiangaliwa kwa shughuli za kilimo cha viwandani. Ng'ombe hawa wako kwenye shamba la ufugaji wakiwa chongoni na wanapatiwa chakula cha pamoja kwenye kifuniko cha mawe na chuma.

Shamba la kilimo cha kiwanda kwenye kiwanda cha mboga. Mimea inaonekana ikikuwa kwa mstari kwenye mazingira ya bandia ya kiwanda.. Ambazo zinaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ili kuongeza uzalishaji.

Shamba kubwa la mazao ambalo lina mizao ya mahindi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri na wa kisasa. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani ambapo wakulima hutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuzalisha chakula kwa wingi.

Wanawake wakifanya kazi katika shamba la kilimo cha kiwandani wanavuna majani ya chai wakitumia mikono yao kwa ustadi na umakini. Wanatumia nyongeza za mikono na vifungashio vya asili kwa ajili ya kuharakisha kazi.

Banda la kuku wa kienyeji au wa kisasa ambalo limejaa kuku wengi waliozalishwa kwa ajili ya kuchinjwa au utengenezaji wa mayai. Kilimo cha viwandani kama hiki kinahusisha kuzalisha wanyama wengi kwa wingi kwa kutumia teknolojia na katika mazingira maalum ya kufuga.

Shamba kubwa la mboga ambapo wakulima wanakuwa wakilimia mazao kwa kutumia teknolojia ya kisasa na mbinu za kilimo cha viwandani. Mazao haya yanapandwa kwa mpangilio wa kisasa ili kuongeza uzalishaji na kuimili mahitaji makubwa ya soko.

Kuna shamba la kilimo cha viwanda inayojumuisha mashamba makubwa yenye mbogamboga za majani kama kabiji. Mashamba haya yamepangwa kwa mistari mzuri na njia ya kupita kati yake ili kurahisisha kazi za kilimo na kuvuna.

Kiwanda cha ufugaji wa kuku ambapo kuna idadi kubwa ya kuku wakiwa kwenye mahema ya kisasa. Ufugaji wa viwandani ni mfumo wa kuzalisha chakula kwa kiasi kikubwa kwa kutumia teknolojia na mazingira ya kontena au nyumba za kisasa.

Shamba la kilimo cha viwanda linaloonyesha mazao ya mahindi yaliyolimwa kwa mpangilio maalum . Kuna mtilio wa mpandaji anayetembea katikati ya mashamba akichunguza na kusimamia miche ya mahindi ambayo iko katika hatua ya ukuaji.

Wafanyakazi wakiwa wanaangalia mavuno yao kwenye shamba la kilimo cha kiwandani ambapo mimea mingi inahusiana na mazao ya kilimo iko katika hali ya kuendelea kukua. Kilimo cha viwandani ni mfumo wa shughuli za kilimo zinachofanyika kwa kutumia teknolojia na mbinu za kisasa.

Shamba la matunda au mboga ndani ya jengo la hifadhi ya hewa vikiwa na- ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo ndani kuna safu nyingi za mimea zinazokua kwenye mashine maalum za umeme zinazosaidia kuzipa maji na virutubisho kwa haraka.

Wafanyakazi wakiwa kazini kwenye kiwanda cha kuuza na kusafirisha matunda, wamevalia mavazi na pia barakoa huku wakihakikisha matunda yanapakiwa kwa ufanisi kwenye mashine. Hii inaonyesha kilimo cha viwandani, ambapo mazao kama machungwa yanatengenezwa kwa kuboresha uzalishaji, na usafirishaji wa mazao kwa wingi.

Mkulima anayeonekana akivuna matunda aina ya nyanya katika shamba la kilimo cha kiwanda. Shamba hili limepambwa kwa nyanya zinazokua kwa mpangilio mzuri kwenye mashine za kilimo za kisasa.

Shamba la kilimo cha viwanda linaloonyesha mazao yanayokuwa kwa mpangilio wa kisasa na mfumo wa kisasa wa kilimo. Kuna mitambo ya plastiki na mitambo ya kumwagilia maji ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha ya ukuaji mzuri.

Kundi kubwa la kuku wa kienyeji wakiwa ndani ya banda la shamba kubwa. Banda hili la kuku lina joto la kudumu na vifaa vya kisasa vya kuhifadhi na kuwahudumia, ikiwa ni sehemu ya ufugaji wa viwanda unaolenga kupata mayai na nyama kwa wingi.

Shamba la kilimo cha kiwanda linaloonyesha nyumba kubwa za kisasa ya kuhifadhia mimea au mazao. Shamba hili lina mahali pa kisasa pa kilimo cha kiwanda kinachotumika kwa uzalishaji mkubwa wa mazao kama vile mboga.

Matunda kwa aina ya nyanya yanayoonekana yakiwa katika mazingira ya kiwandani yanaonekana kupimwa na kusafishwa kwa kutumia mashine kwenye mistari ya uzalishaji wa viwandani.

Mashamba ya nyanya, yaliyopanuliwa kwa mpangilio mzuri ndani ya ghala la viwanda. Kilimo cha viwandani ni mfumo wa kilimo, wa kisasa ambapo mazao yanazalishwa kwa wingi kupitia matumizi ya teknolojia na vifaa vya kisasa.

Shamba la kilimo cha kiwanda ndani ya gala kubwa ya kisasa. Hii linasalisha mazao kwa kutumia teknolojia ya juu na mashini nyingi ili kuongeza uzalishaji kwa wingi.

Shamba la kiwanda cha kufugia kuku ambapo kuna mashine za kisasa za kufugia mayai. Ziko kwa saizi kubwa na zimepangwa kwa mpangilio wa mstari mstari. Juu kuna paa kubwa linalotoa kivuli.

Mashine kubwa ya kilimo kwa jina Trekta inaonekana kuwa katika shuguli za kulima. Mashine hii inachimba na kupanda mbegu za mazao kwa njia ya kisasa. Inatoa nguvu zaidi na ufanisi mkubwa kuliko kilimo cha mkono.

Mpangilio wa umwagiliaji maji kwenye shamba la kilimo ambapo kuna nyuzi za plastiki zilizowekwa kwa mpangilio maalum ili kurahisisha kumimina maji kwa mashamba. Mfano huu umwagiliaji unasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao kuhakikisha mimea imepata maji kwa kutosha.

Shamba ambalo linatumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambapo kuna bomba la maji ambalo limewekwa kwenye udongo na limejaa maji yaliyomimimiwa kwa makini kwa ajili ya kumwagia mmea wa kijani unaokua vyema.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa mimea katika shamba la bustani ambapo kuna mabomba ya plastiki yanayoleta maji kwa kutumia miminiko unaosababishwa na mvuto wa gravity . Maeneo ya kupandia yamepambwa na tabaka za udongo na baadhi ya mimea tayari imeanza kukua vyema. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia mimea kukua vizuri.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji maji wa kisasa unaotumia mistari ya mabomba ya plastiki ili kumwagilia mashamba kwa njia ya kisayansi. Mfumo huu unasaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha ili kukua vizuri na kuongeza mavuno sambamba.

Mfumo wa umwagiliaji maji unaotumiwa kwa kilimo. Kuna mabomba makubwa yanayobeba maji ikielekea kwenye mashamba ya mboga au mazao mengine ili kuyalisha maji kwenye mashamba haya kwa ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika kumwagilia mazao ambayo yamewekwa katika shamba la bustani. Bwawa la maji au bebli la umwagiliaji, linaunganisha nyuzi za mabomba, yanayowasambazia maji kwa usawa, kwa sehemu tofauti za shamba hili.

Mfumo wa umwagiliaji maji unaotumia bomba la plasiki lililowekwa kwa udongo likileta maji kwa ufanisi wa mimea midogo inayochipuka. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kuhakikisha mimea kupata maji ya kutosha kwa njia ya usambazaji mzuri wa maji.

Shamba la kilimo linaloonyeshwa kwamba linatumia mfumo wa umwagiliaji maji. Mitaro inayozunguka mashamba imegawanyika kwa uangalifu ili kuorothesha mimea inayolimwa na baina ya mashamba kuna mabonde ya maji yanayopitishwa kwa urahisi ili kuisaidia mimea kupata maji ya kutosha.

Mashamba ya kilimo yenye mifumo ya umwagiliaji maji. Mbegu za mazao zimepandwa kwenye matuta ya udongo na maji yanayotiririka kwa kutumia mabomba au mifumo ya umwagiliaji. Hii ni kuhakikisha kuwa mizizi inapata maji ya kutosha kwa kipindi chote cha ukuaji.

Mashamba yanayostawishwa kwa mfumo wa umwagiliaji maji. Ambapo kuna mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwa mpangilio wa utaratibu, na mistari ya mabomba ya umwagiliaji inayosaidia maji kufika sehemu za mazao kwa kupandishwa.

Shamba la mboga lenye mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Ambapo nyayo za umwagiliaji ama dropper lines zimepangwa kwa utaratibu. Maji yanatiririka kwenye mashimo madogo ili kuimarisha umwagiliaji wa mimea. Kuhakikisha kwamba hupata maji ya kutosha hata wakati wa ukame.

Mfumo huu wa umwagiliaji wa mashamba unaonyesha mabomba makubwa yanayohamisha maji kwenye mashamba ya mboga au mmea. Mfumo huu wa umwagiliaji ni muhimu wa kuhakikisha mimea kupata maji ya kutosha kwa wakati unaofaa.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji mashambani kwa kutumia mabomba na vifaa vya kusambaza maji kwa msimu wa kilimo. Mfumo huu unaleta maji moja kwa moja kwa mimea ili kushirikiana na mvua na kuhakikisha mavuno bora.

Mfanyikazi kwenye mfumo wa umwagiliaji wa shamba anapohakikisha kuwa mabomba ya maji yanatoa maji kwa usawa kutoka kwenye bomba kuu hadi kwenye shamba lenye mazao. Mfumo huu wa umwagiliaji ni muhimu kwa kuimarisha uzalishaji wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji maji kwenye shamba la mboga. Kuna bomba la umwagiliaji lililowekwa chini ya udongo likiwa linatoa maji kwa njia ya maji ya mvua au mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Mmea wa nyanya umetanda na majani yake ya kijani kibichi ukiwa unapata maji ya kutosha kwa njia ya bomba hili.

Shamba kubwa la kilimo linalotumika kwa umwagiliaji maji. Shamba limepambwa mistari za sehemu mimea zilizopandwa na ina mfumo wa mabomba ya umwagiliaji yaliyopangiliwa ili kuhakikisha mimea inapata maji kwa usawa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mimea kwa kutumia mabomba yanayoweka maji kwenye mashamba. Mfumo huu unalenga kuhakikisha ya kwamba mashamba yanapata maji ya kutosha ili kuimarisha uzalishaji wa mazao na kuhimili ukame au upungufu wa mvua.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa kisasa kwenye shamba la mimea. Mistari ya mabomba ya plastiki yamewekwa kwa mpangilio wa kusambaza maji kwa njia ya mvua au umwagiliaji wa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu inasaidia kusambaza maji kwa usahihi na ufanisi ili kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa mashamba unaonyesha mabomba yaliowekwa kwenye shamba la mimea yakiwa ya kunyunyuzia maji kwa njia ya mvua ili kusaidia mimea kukua vizuri.

Miche ya mboga inayolimwa katika shamba la umwagiliaji. Mbegu zimepandwa kwa mapngilio mzuri kwenye ardhi yenye rutuba pia kuna bomba la umwagiliaji linalosambaza maji kwa njia ya mvua ili kuleta ufanisi wa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa mimea ambapo mabomba yenye mpangilio mzuri yamewekwa kwenye udongo wenye bustani ndogo za mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji unatumika kusambaza maji kwa usawa kwenye mashamba madogo ili kuwezesha mimea kustawi vizuri.

Mfanyikazi aliyevalia nguo za bluu anaonekana akifanya kilimo kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji maji shambani. Anaosha mimea kwa maji kwa kutumia kifaa cha dawa au bomba la mvua ili kuhakikisha mimea inapata maji yanayohitajika kwa ukuaji mzuri.

Shamba la kilimo linaloonyesha mfumo wa umwagikiaji wa kisasa. Kuna mabomba ya umwagiliji yaliyowekwa kwenye udongo yakihakikisha maji yanatiririka kwa usawa kwenye miche ya mbegu au mimea inayokuzwa.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa kisasa. Mfumo huu unatumika kuhakikisha kuhamisha maji kwa ufanisi kwenye mashamba ili kuwezesha kilimo kwenye maeneo yenye ukame au ukosefu wa vua ya kutosha.

Shamba la mboga, ambalo lina umwagiliaji wa maji wa kisasa na njia kubwa ya maji inayozunguka katikati ya shamba hili, ikitoa maji kwa mimea kila mahali kwa usawa. Mimea inaonekana kuwa na afya njema, na kiwango cha maji kinachozunguka ni cha kutosha kwa ukuaji wa mimea hii.